Soko lenye viazi ambazo zimewekwa kwenye vibuyu na kuna pilipili hoho ambazo ziko kwenye meza ambazo zinauzwa.

Soko lenye watu wengi na watu wengi wanauza bidhaa na kununua wakienda bidhaa hizi ni nyanya na ndizi na ovacado.

Samaki waliokaushwa labda wanawekwa kwa ajili ya kuuzwa, kwenye kile kinachoonekana kuwa meza ya soko au sehemu ya kuuzia. Samaki hao wanatofautiana kwa ukubwa na aina.

Duka la viatu au bidhaa zinazohusiana na urembo kutokana na maandishi. Kwenye ukuta wa zambarau kuna rafu ndefu iliojaa viatu vya aina mbalimbali upande wa kushoto.

Duka la biashara ya zanaa za mikono au soko. Kuna mtu ameketi upande wa kushoto ya picha anaonekana ni mwanamke amevaa nguo za kitamaduni au za rangi na anaweza kua muuzaji.

Soko ambalo linauzwa bidhaa. Bidhaa hizi ni kama sukuma wiki na spinachi. Kuna mtu ambaye anaonekana mikononi zake na mama ameshuka.

Sehemu ya tangazo la juu ya ajira la kampuni ,kuna jengo la kisasa na la kifahari. Labda likionyesha aina ya nyumba wanazo kataa bima .Sehemu ya chini ya tangazo inaonekana kuwa na maelezo nyingi.

Viazi na labda viazi vikuu au viazi kitamu kikiuzwa sokoni vikiwa vimewekwa kwenye ndoo na vikapu mbali mbali.

Lao bahari lenye miundo ya baa na nguzo. Safu ya magari au mabasi yasiyokamilika yanaonekana. Mengine yakiwa na rangi ya jungu na zingine cheupe. Kwenye sakafu kuna mistari ya manjano na kijani.

Eneo la maegesho lililojaa magari mengi, hasa sedani na hata yakiwa yamepangwa kwenye safu magari mengi yanaonekana yana rangi nyepesi ikiwemo nyeupe na fedha.

Hili ni eneo kubwa lililo jaa magari mengi yaliyo pakiwa . Magari hayo yana rangi na mihundo tafauti yakiwa yamepagwa kwa safu yakionekana yamepakiwa kwenye eneo kubwa kwa maegesho.

Kuna mtu mwenye ameshika pesa mkononi kwake na kuna mwenye anataka kushika pesa hizo. Katika hili kuna mizani juu ya hizo pesa.

Kuna michoro ambayo imechorwa katika hiki chumba na kuna mtu ambaye ameketi katika kiti nyeusi na kuna sufuria ambalo liko kwenye jiko.

Runda au vitamba vilivyochanganyika na rangi tofauti inaonekana kama duka la nguo au soko la nguo za mitumba ambapo nguo nyingi zimepangwa au kutandikwa sehemu ya juu ya skrini inaonyesha vipengele vya kujivinjari cha intaneti.

Trela ya kusafirisha magari ukiwa na magari matatu yaliyopakiwa juu yake. Mawili meupe na moja jeusi. Trela ina matairi matatu kwa upande moja ikionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito.

Eneo la soko au duka labda la bidhaa za sanaa za kitamaduni au ufundi , upande wa kulia wa picha kuna ukuta au fremu ya bao ambapo mikufu na mapambo mengine yenye rangi nyingi yametundikwa.

Inaonekana kuwa tangazo la bima ya wanyama kipenzi kutoka kampuni inayoitwa Kenya Odion. Picha ina mbwa mweusi mwenye tabasamu.

Ukuta wa duka au kibanda ukionyesha mabango yenye picha za bithaa zinazouzwa na hili kunaonyesha orodha ya vitu ambazo zinauzwa.

Picha ambayo imechorwa ng'ombe ambaye anakula nyasi ili aweze ashibe. Huyu ng'ombe ana rangi tofauti tofauti.

Mtu ambaye ameshikila bunda la noti kwenye mikono yake huyu mtu amevalia sweta ya nyekundu na anapanga pesa kwenye meza.

Uwazi mkono ukiwa umeshika noti kadhaa za shilingi ya kenya, hasa noti ya shilingi elfu moja ambayo ni noti yenye dhamani kubwa zaidi nchini Kenya. Noti hizo zinaonekana mpya na picha inakamata umbile na maelezo ya sarafu.

Jengo hili lina milango ya kioo na alama za huduma za kutuma na kupokea pesa. Kama vile Embezzah , MoneyGram na Western Union zimepandikwa kwenye kioo. Ndani ya jengo kuna mwanga na baadhi ya samani zinaonekana.

Gari ndogo jeupe ambalo linaonekana kama basi ndogo ama vani ya abiria. Lina madirisha meusi na linaonekana kusafiri barabarani kwa sababu mandhari ya nyuma imefifia kuashiria mwendo.

Hii mkono wa mtu ulioshikilia simu nyingine, simu hiyo inaonekana kwenye picha ina programu mbalimbali zilizowakilishwa na ikoni za vijani kwenye mandari ya buluu na nyeupe, kuna kituve jekundu inachoonekana chini ya skrini ya simu hiyo.

Gari aina Sedan ya rangi ya buluu hafifu, pengine ni Volvo iliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kwa nyuma kuna miti na inaonekana kuna magari mengine.

Mikono miwili ikipishana funguo ya gari . Mkono mmoja unatoa funguo na mengine inaonesha mkono kupokea. Juu ya meza kuna makaratasi, kalamu au penseli na mfano mdogo wa gari la rangi ya dhahabu. Hii inaashiria shughuli ya mauzo ya gari.

Kuna gari ambayo imeegeshwa ili wabebe wadogo wao. Hili gari ni kubwa sana na ina ua..

Mtaa wenye shughuli nyingi, labda soko au eneo la biashara. Kuna majengo yenye rangi mbalimbali, kama vile rangi ya chungwa, na maduka yenye bidhaa zinazoonekana zimebakwa nje. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wamekaa. Barabara au njia inaonekana kuwa na udongo na uchafu.

Katika hili, mimi naona kwamba, kuna manguo ambazo zimefunikwa kwenye polythene . Na hizi kuna nguo ambazo wamepakwa rangi ya nyekundu.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa soko la nguo au mitumbaa. Kuna mtu mwenye upara anaonekana kwa nyuma akitembea katikati ya njia.

Magari matatu ya kisasa yakiwa yameegeshwa ndani ya eneo linaonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari au kuragana. Magari hayo yana rangi tofauti, moja ni nyeupe, jingine jekundu na la tatu ni jeusi.

Kunaonyesha aina mbali mbali ya mazao pia yenye inapendeza, kuna uwezekano mkubwa sana yakiwa kwenye soko, katika sehemu ya mbele kuna kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu. Juu yake kuna rundo la majani ya mboga ya kijani linaonekana. Upande wa gunia, kuna pilipili ya manjano angavu.

Lori la kubeba magari pia linajulikana kama bebaji la magari, likiwa limepakia magari kadhaa, kuna angalabu magari matatu yanayoonekana kwenye staa ya juu na gari moja jeupe.

Rundo la noti za shilingi za Kenya. Noti zinazo onekana wazi zaidi ni zile za shilingi mia moja zikiwa na picha ya Mzee Jomo Kenyatta.

Sehemu ya teksi au lori dogo, yarangi ya manjano inayong'aa inaonekana kama iko kwenye kiwanda cha kutengeneza magari au kuonekana nyuma.

Mkokoteni ya muuzaji wa barabara imeundwa kwa ajili ya kuuza bishaa za chakula. Mkokoteni unachapa ya watu ambao wanalima . Upande wake ni chapa ya bidhaam, aarufu za nyama zilizochokotwa nchini Kenya. Mkokoteni ni za nyama za nguruwe ncini kenya na ina magurudumu.

Magari mawili yaliyobaki mbele ya jengo , linaonekana kuwa jumba la maonyesho ya magari , gari lilombele lina rangi nyeusi lina nembo ya uyudai dealer.

Mashine za kuuza maziwa na mtu akimimina kinywaji kutoka chombo fulani, kuenda kwenye glasi ya rangi ya machungwa.

Upande wa kushoto kuna lori au gari kubwa na mizigo la rangi ya buluu, katikati kuna gari ndogo la abiria labda vani la rangi nyeupe, upande wa kulia kuna gari jeusi la abiria labda likionekena kutoka nyuma, mandhari inaonyesha miti na mimea mingine nyuma ya miti.

Gari dogo la abiria ,ambalo linaonekana kama ,Toyota ikiwa limeengeshwa kwenye eneo lenye sakafu ya chakwale au migae. Rangi ya gari ni reda kuna taa zinazo ngaa kwa mbali.

Magari ambazo zimeegeshwa kwenye kiwanjani. Hizi magari ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna yenye ya rangi nyeusi na nyekundu.

Watu wawili wazima wazee na wanawake wakiangalia kitu kwa kifaa cha kununua au karatasi. Wote wamevaa mavazi rasmi ya biashara mwanaume amevaa suti nyeusi na shati jeupe na lisilo na tai na mwanamke amevaa koti la rangi nyeusi.

Soko hili, kuna watu ambao wananunua bidhaa, na bidhaa hizi ni kama ndizi, nyanya, na mahindi, na kuna viazi.

Gari dogo jeupe ambalo linaonekana kuwa Suzuki, alto kutokana na nembo yake. Muundo ina nambaya usajili ya Kenya. Gari hilo limeegeshwa kwenye barabara ya fumbi yenye miti na guzo za umeme.

Duka au kibanda kinachoonekana kuwa ya huduma za Mpesa. Kibanda hicho kina rangi ya kijani. Yameandikwa wima. Eneo la nje linaonekana kuwa na vumbi au uchafu kidogo, na kuna njia ya kutembea mbele ya duka.

Hili ni soko au duka ambalo watu wanauza nidhamu zao, kuna nyanya na ndizi ambazo zimewekwa juu, na kuna maharagwe ambazo ziko kando yazo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za shillingi elfu moja za kenya, zikiwa zimetandaswa kama vini hii inaashiria kiazi kikubwa za pesa fedha taslimu.

Soko lenye matunda. Hili soko kuna gari ambayo yameegeshwa ili watoe bidhaa hili gari alikuwa akibeba vitunguu nyingi sana.

Noti ya Kenya ya zamani ya shilingi elfu moja. Neno Kenya limechapishwa kando ya juu ikiashiria taifa linalochapisha sarafu. Kati kuna nambari kubwa ikionyesha kudhaminiwa kwa noti. Chini yake kwa kiingireza na kiswahili kuna maandishi elfu moja. Uso wa noti umechorwa kwa muundo wa

Leseni ya ushuru wa bidhaa, leseni hii ni kibali rasmi kinachotolewa na kra kwa kampuni au kiwanda kinacho zalisha bidhaa zinazotozwa ushuru wa bidhaa, leseni hii ni muhimu kwa kufuata sheria nchini kenya.

Wanaume wawili wameketi kwenye viti nje ya kile kinachoonekana kuwa duka dogo au kibata . Mwanaume mmoja amevaa fulana ya buluu isiyokolea na suruali ya jeans ya buluu.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni. Inaonyesha familia yenye furaha kufuatilia kifungua kinywa ama mlo. Baba na watoto wawili wamekaa mezani mbele wakitabasamu, mtoto wa kume anaonekana akila kutoka bakuli na mtoto wa kike ana glasi ya juisi mbele yake.

Rundo la sarafu. Sarafu hizi zinaonekana kuwa za aina mbili zikiwa na rangi ya dhahabu na fedha zikifanana na sarafu za shilingi za Kenya. Zimechanganyika na zimekusanyika pamoja zikionyesha wingi wa pesa.

Bango kubwa jekundu lililoandikwa, inaonekana ni biashara ya kubadilisha fedha za kigeni. Juu ya hii ya picha, kuna kiungo cha wavuti kinacho onekana kama Nakuru. Hii inaweza kuashiria kuwa biashara

Magari mawili meupe yaliyokuwa yameegeshwa nje. Moja wapo ukiwa ni kama donge. Chalenja kutokana na muundo wake wa mbele wenye taa za pande mbili na grille kubwa.

Bithaa mbali mbali za mboga na matunda zikiwa sokoni , kutoka juu kushoto kuenda chini kulia tunaweza kuona nyanya zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya nyavu ya jano.

Kunaonekana la kwamba kuna mtu ambaye anaonekana mkononi wake. Huyu mtu anashika bunda la noti shilingi mia mbili na kuna pesa ambazo zimewekwa mezani, ishirini.

Mkoo ya mtu ikishukulikia noti za pesa zikiwemo noti ya elfu moja. Noti hizi zinaonekana kuwa zikiingizwa au kutolewa kwenye mashini ya kuhesabia pesa. Mikono inaonekana kiza kidogo.

Lori la kubebea magari au trela ya magari. Lori ile lina uwezo wa kubeba magari kadhaa kwa wakati moja, yakipangwa kwenye ghorofa mbili. magari meupe na mweusi. Yakiwa yamebebeshwa juu ya lori.

Tangazo ya kuithibitisha bima ya gari, kuna mtu ambaye anathibitisha na nambari ya thelathini hamsini na mbili ili watu wajue zaidi.

Tangazo au bango la juu ya tangazo, kuna picha iliyofifia kidogo ya mtu, labda mfanyikazi wa kituo hicho cha matibabu akiwa amevaa sare na amekunja mikono.

Kile kinachoonekana ,huwa sehemu ya nje ya duka au kibanda ukiwa na rangi ya kijano kibishi na buluu, upande wa kushoto kuna msimamo mrefu au mgoso yenye maandishi.

Juu ya duka kuna barua iliandikwa. Hii inaonyesha kuwa ni kituo cha kuhifadhi na kuuza maziwa ya Mt Kenya milk duka imepakwa rangi ya blue na nyeupe na lina muundo wa kisasa na madirisha makubwa ya kuinyesha bidha.

Gari moja ambalo limeegeshwa ndani. Hili gari ina rangi ya nyeupe. Ile gari ina miguu minne.

Bango au tangazo lenye mwanamke mweusi akitabasamu kwa furaha. Mwanamke huyo amevalia nguo ya rangi ya manjano. Hii inaonyesha kuwa tangazo hili inahusu bima ya gharama za masishi au vifurushi cha kutoa msaada wa kifedha wa familia.

Rundo kubwa la nguo. Labda za mitumba au nguo za watoto zikiwa zimerudikana juu ya kigari cha chuma chenye madudu. Nguo hizo zina rangi mbalimbali.

Gari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye nyasi na miti ikiwa nyuma yake. Inaonekana kama picha imepikwa kutoka kwenye skrini ya kifaa labda labda simu au kompyuta kibao wa sababu kuna sehumu nyeupe jini na maneno.

Mtu akiwa ameshija simu jaja, yenye skrini inayoonyesha menu ya huduma ya rununu, yanayoonekana nyuma kwenye bango yenye rangi ya kijani na wazi kuwa picha inayotoa...

Soko ambayo iko na mvuruko wa maji. Hili soko kuna mama amesimama kwenye maji na huyu mama amevalia buti.

Mlango ulioko uazi na benki la huduma ya kwanza lenye alama nyekundu ya msalaba likionekana kama linaingia mlangoni kuashiria huduma ya afya inayokuja nyumbani.

ndogo au kipande la pango kubwa la kijani kibichi lenye maneno. Linaonekana wazi. Hii inamaanisha kuwa duka hilo linatoa huduma za mbezi. Pia kuna simu ya blue kwenye pango ambayo inaweza kuwa na maelezo zaidi ya huduma.

Magari mingi ambayo yameegeshwa kwenye mahali pa kuegeshwa, gari haya huenda yanauzwa na ndiposa yamepangwa kwa wingi huku.

Mtu aliyevaa koti la buluu, anaingia mlangoni mwa duka, kuna vitu vingine vinavyoonekana nje ya duka, ikiwemo kinachoonekana kama mtungi wa maziwa au chombo kingine, jengo ile linaonyesha kwamba kuna rangi nyepesi.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee. Kwa ujumla, tangazo hili linaonyesha ofa ya bima ya afya ya kulazwa hospitalini kutoka Jubilee. Health insurance kwa bei nafuu. Ikijumuisha manufaa muhimu kama vile huduma za uzazi na malipo ya mwisho.

Sehemu ya nyuma ya gari la michezo au gari lililorekebishwa ili kuonyesha ukubwa, spoiler hii ina rangi nyekundu, buluu na nyeupe, ambazo huenda zinawakilisha rangi za bendera ya taifa au ya timu fulani.